Katika mji huu, tunaona kuna wasichana wawili, wanatembea katikati ya mafuriko, wameshikilia vijiti ili wapite vizuri. Mbele yao kuna nyumba ambazo zimejengwa na miti na pia mabati. Zimezingirwa na mafuriko hayo.

Katika hospitali hii, kuna daktari ambaye amevalia koti nyeupe amevalia barakoa na amemshikilia mtoto na kuonekana kuwa anamdunga shindano. Mtoto huyo ameshikiliwa na mama yake ambaye ameketi chini pia mama yake amevaa barakoa.

Hospitali hii ya watoto kuna madaktari wawili. Wote ni wasichana. Wote wamesimama. Tunaona kuna moja ambaye amesimama upande wa kulia na moja amesimama upande wa kushoto. Wote wanaonekana kumhudumia mtoto.

Katika hospitali hii, kuna mgonjwa ambaye ameketi chini. Katika mkono wake wa kulia, daktari anamdunga sindano. Mkono wake wa kushoto ameeneza katika uso wake. Daktari huyo anaonekana kuwa amevaa shati nyeupe.

Kuna madaktari wawili, mmoja ni mwanaume, mwingine ni mwanamke. Mbele yao kuna mgonjwa ambaye amekalishwa chini. Anaonekana kuwa anatolewa uchafu katika masikio yake. Wanaonekana kuwa wako katika hema.

Wagonjwa hospitali, wote wameketi chini. Madaktari wamesimama. Mmoja anaonekana kuwa ameshikilia sindano, anataka kumdunga mtoto ambaye ameshikwa na mama yake. Mbele yao tunaona kuna madawa ambayo yamewekwa katika vyombo vya aina kadhaa.

Daktari amevalia barakoa. Amevaa koti nyeupe na glovu. Anaonekana kumdunga mtoto ambaye ameshikiliwa na mama yake. Mama yake anaonekana kumwonea huruma. Nyuma yake kuna mama ambaye ameshikilia mtoto wake pia.

Mmaama anaonekana kuosha mikono yake katika tenki ambayo imeandikwa "UNICEF", pia mama huyu amevalia barakoa. Mbele yake tunaona kuna mtoto ambaye anaangalia nini mama huyu anafanya pia kuna watu wengine ambao wako nyuma.

Mama huyu ambaye anaonekana kuwa na furaha. Ameketi chini katika kitanda chake, ako katika hospitali. Ameshikilia mtoto wake na kumweka katika paja lake.

Haya ni madawa. Madawa haya ni meupe. Kuna yale ambayo yameekwa katika karatasi, na kuna haya ambayo imeekwa katika mkembe. Madawa haya yana aina, yana majina ya tofauti. Kuna haya ambayo yameandikwa Alphamox, Supramax, Benmox.

Daktari huyu ambaye ni mwanamke, amevalia koti nyeupe. Mbele yake kuna mama ambaye amemshikilia mtoto. Anaonekana kumdunga mtoto huyo sindano. Nyuma yake kuna makaratasi ambayo yamebandikwa katika ukuta.

Mafuriko huletwa na mvua mkubwa katika eneo moja. Katika kijiji hiki tunaona kuna mafuriko ambayo yametuma mimea yapotee na watu kuhama. Kuna barabara moja ambayo imepita katikati ya mafuriko hayo.

Wamama wawili ambao wamevalia shuka wanaonekana kua wametoka kuchota maji , wamevaa mitungu katika vichwa vyao wakielekea nyumbani , nyuma Yao ni uwanja mkubwa na pia Kuna majani ya kijani kibichi.

Hapa ni pahali watu huosha mikono yao. Katika upande wa kulia tunaona kuna sabuni ambayo watu hufinya, pia chini kuna ndoo ambayo maji hayo huenda ili kumwagwa baadaye.

Katika hospitali hii ya kufanya operesheni tunaona kuna daktari ambaye anaonekana kuwa amemshikilia mgonjwa mkono. Mgonjwa amelazwa chini, akingoja kufanyiwa operesheni na daktari huyo.

Katika mji huyu, kunaonekana kuna oparesheni ya ubomoaji wa majumba. Watu wamesimama katika juu ya majumba haya yaliyobomolewa. Wafanyikazi ambao wanafanya ubomozi wamevalia koti na kofia..

Daktari huyu mwanaume amevalia koti nyeupe na barakoa. Anaonekana kumdunga mzee sindano ili kujikinga katika virusi. Mzee huyu amevaa kofia na barakoa nyeusi ili kujikinga.

Hii ni hospitali ya kulaza watoto. Mtoto mmoja anaonekana kuwa amelala. Mbele yake kuna mzee na mama na wanaonekana kuwa wanataka kuongea na mtoto na kumwongelesha wajue kama ako sawa.

Kuna mafuriko, magari yanajaribu kupita katika mafuriko haya. Watu wako nyuma na pikipiki zao, watu wana mavuli. Kuna maua ambayo yamemeeshwa kando ya barabara.

Hii ni hospitali ambayo imejengwa kwa hema. Katika hospitali hii tunaona kuna daktari mmoja ambaye ako katikati. Pia kuna wagonjwa ambao wamelazwa katika vitanda na vitanda vingine havina watu. Mbele yao tunaona wako na televisheni ya kuangalia.

Katika hospitali hii, kuna madaktari watano. Wote wanaonekana kuwa wanataka kumhudumia mgonjwa mmoja. Mgonjwa amelazwa mbele yao. Tunaona kuna mashini za aina kadhaa za kumtibu mgonjwa huyo.

Katika darasa hili kuna daktari ambaye amevalia shati jeupe. Amesimama mbele yao na kuelezea watoto mambo ya afya. Watoto hawa wameketi chini na kushikilia makaratasi ambayo wanaonekana wakisoma.

Katika eneo hili, kuna mwanamke mmoja ambaye ameketi chini na kushikilia mtoto wake. Daktari ameinama na kumshika mtoto huyo mkono ili kumpatia chanjo. Ameshikilia sindano katika mkono wake wa kulia na dawa katika mkono wake wa kushoto.

Kuna madaktari wawili; mmoja mwanamke mwingine mwanaume. Mwanamke amevalia nguo nyeupe. Mwanaume amevalia nguo ya kijani. Wote wamevalia barakoa. Mgonjwa amelazwa chini. Anaonekana kutengenezwa meno.

Nesi huyu ameshikilia dawa katika mkono wake wa kushoto na sindano katika mkono wake wa kulia. Amevalia kofia. Nyuma yake tunaona kuna mama ambay ameshikilia mtoto wake.

Daktari huyu ambaye ameketi chini, amevalia koti nyeupe na glovu. Ameshikilia vyombo vyake vya kufanya utafiti. Katika meza yake, kuna vitabu, kuna vyombo hivyo vya kufanya utafiti na vinginevyo.

Katika bwawa hili la maji. Kuna mama mmoja ambaye ameshikilia mtungi mdogo katika mkono wake wa kulia na uyo mwingine ameshikilia mtungi ambao umewekwa maji. Pia kuna kijana mmoja ambaye amevaa barakoa na kushikilia mtungi anangoja mama amalize kuchota maji.

Watu wamesimama kando ya mto. Mto huyo unaonekana kufurika baada ya mvua mkubwa. Katika mto huu tunaona kuna daraja ambayo inaonekana kuporomoka.

Wamama na watoto wameungana kuenda kuchota maji katika kisima. Wanaonekana kuwa na mtungi na vitu vya kubebea maji. Watoto wanaonekana kuungana pamoja na kucheza. Nyuma yao, tunaona kuna majumba ya mabati na pia kuna mimea ya kijani kibichi.

Daktari huyu ambaye amevalia koti nyeupe, amesimama katikati ya hospitali na kushikilia mashine ya kutibu wagonjwa. Katika upande wake wa kulia na kushoto, tunaona kuna vitanda vyeupe, ambavyo hutumika kulaza wagonjwa.

Katika mji huyu tunaona kuna kiangazi. Kiangazi ni swala duni sana katika nchi ya Kenya. Mbale yetu tunaona kuna mama ambaye anaonekana kuwa anachota maji. Ako na watoto wake ambao wanamsaidia.

Ndani ya hema, tunaona kuna daktari ambayo amevaa barakoa na kushikilia kalamu. Katika meza kuna makaratasi inaonekana kuandikia mgonjwa. Mgonjwa huyo ni mtoto ambaye amebebwa na mama yake.

Katika hospitali hii, kuna madaktari wawili ambao ni wanaume. Wote wamevalia barakoa na kofia. Mmoja anaonekana kumhudumia mgonjwa ambaye amelazwa katika vitanda mwingine ana mashine.

Kuna madaktari ambao wamevalia koti nyeupe. Madaktari hawa wamevalia pia barakoa. Mgonjwa amelazwa chini, anaonekana kudhulumiwa na meno. Madaktari hawa wanammulika meno na kumhudumia mgonjwa huyo.

Watu hawa sita ambao wanaonekana kuwa wanaume, wanaonekana wakiokota vitu katika jengo lililoboromoka. Watatu wameinama, wawili wameketi na mmoja amesimama. Watatu hao wamevaa nguo zinazofanana.

Kijana huyu amesimama akijaribu kuzima moto. Moto huo unaonekana kutokana na gesi ambayo inaeza tuma kulipuke. Mbele ya mvulana huyu, tunaona kuna majani ambayo ni maua.

Daktari ambaye amevaa koti nyeupe anakaa kumtibu mtoto ambaye ameshikwa na mamayake, daktari anaingiza kitu katika kinywa cha mtoto huyo. Mama anamwangalia mtoto kwa huruma.

Daktari ambaye amevaa kofia ya blue , barakoa na glove nyeupe, anakaa kumhudumia mgonjwa. Amevalia vyombo vya kumtibu katika macho yake. Mgonjwa amelazwa chini, kinywa wazi.

Madaktari wawili wanaonekana kumhutubia mgonjwa. Madaktari hawa wamevaa barakoa, glavu na wana vyombo vya kutibu mgonjwa. Mgonjwa amelazwa juu ya kitanda kinywa wazi.

Kuna madaktari wawili, wote wamevalia barakoa. Mmoja ni msichana ambaye amevaa nguo ya nyeupe, mwingine ni kijana amevaa nguo ya blue . Mgonjwa ni msichana ambaye amelazwa katika kitanda na anaonekana kufunguliwa mdomo na kuhudumiwa na madaktari hawa.

Ndani ya hema, kuna daktari ambaye amevaa koti ya buluu, anaonekana kumdunga mgonjwa sindano katika mkono. Daktari na mgonjwa wote wamevaa barakoa ili kujikinga kutokana na virusi.

Katika hospitali hii, kuna wagonjwa wawili. Mmoja amejitandaza amelala, mwingine ameketi katika kitanda lake na kujishika kichwa. Katika meza yao tunaona kuna vibuyu vya maji.

Wanaharakati wawili ,wanaonekana kuja kijijini na kuangalia mzee na kumpima joto. Mzee huyo ameketi chini akipimwa joto na mwanaharakati mmoja. Nyuma yao tunaona ni nyumba ya mzee huyo.

Hii ni hospitali. Corner ya mwisho kuna televisheni. Televisheni hio inaeneza picha ya msichana ambaye anaonekana kufurahia na furaha mpwito mpwito. Katika hospitali hii, mlango ni wa glesi .

Mzee huyu anaonekana kusoma karatasi ambayo imefungiliwa katika miti. Karatasi hiyo imeandikwa dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi ya hawala. Pia tunaona kuna namba ya daktari huyo.

Mtoto anaonekana kulia anapodungwa sindano na madaktari. Madaktari hawa wanaonekana kuvaa glovu ambazo zinatumika kuwangika katika maradhi ambayo yanamsumbua mtoto huyu.

Katika nyumba hii kuna madaktari na wagonjwa. Madaktari wamesimama wakiwahudumia wagonjwa. Kuna wagonjwa wawili ambao wanaonekana wakiketi chini wakitazama upande mmoja. Kuna daktari ambaye ako pale nyuma anaonekana kumhudumia mgonjwa aliyeketi chini kwa kumdunga sindano katika mdomo.

Hii ni hospitali, ambayo inaonekana kuwa na umati wa madaktari. Katika meza hii tunaona kuna daktari mmoja ambaye anakaa kuelezea mgonjwa. Mgonjwa huyu anonekana kusikiliza kwa makini. Meza hiyo tunaona kuna makaratasi ambayo yanatumika kuandika vitu ambayo hupatiwa mgonjwa.

Daktari ambaye ameinama, amevalia koti nyeupe na amejifunga kitambaa katika kichwa yake ya kijani, anakaa kumhudumia mtoto, ambaye ameshikwa na mama yake. Mama yake amevalia koti ya blue na ako na kitambaa katika kichwa chake pia.

Washonaji wawili wanaonekana kuketi chini. Katika meza hiyo, wako na barakoa ambazo wanashona. Kitu ya kushona ni ya rangi nyeupe, katika nyuma ya msongaji mmoja kuna ukuta wa kijani.

Daktari ambaye amevalia barakoa na glovu, anaonekana kumdunga mtoto katika paja. Mama yake anamwangalia mtoto na huruma. Kuna mama mwingine ambaye ako kando, amemshika mtoto wake pia, akingoja daktari amuhudumie pia.

Mama ambaye anaonekana kutoka kulazwa, amevalia nguo ya blue , ameketi, anamwangalia mtoto wake. Mtoto huyu amevalishwa kitambaa cheupe na ni mchanga sana.

Watoto wanne wanamwangalia mama ambaye anaonekana kuchota maji katika bwawa la maji kutumia mitungi. Bwawa hilo limechimbwa na viungo tofauti za serikali.

Mama ameketi juu ya kitanda. Anamwangalia mtoto wake. Mtoto ni mchanga. Anaonekana kuwa anataka kumnyonyesha mtoto huyo. Kitanda hicho kina neti ambayo inaenea juu yao.

Kuna madaktari watatu ambao wanaonekana ni wanawake. Wanaonekana kumhudhuria mgonjwa mmoja ambao ni mama ameketi chini, mama huyo ameketi na kushikilia sinia ambayo inaekwa maji inayotoka kutoka kwa maskio.

Vijana hawa watatu, wawili wavulana na mmoja msichana, wanaonekana kuchota maji katika mto, ambao umejaa takataka. Wana vibuyu viwili ambaozo wanaelekeza ndani ya mto ili kuchota.

Nesi huyu ambaye amevalia kofia, barakoa na nguo ambazo zina rangi ya blue , anakaa kumhudumia mgonjwa. Amelaza mgonjwa katika kitanda. Mlango wa hospitali hii umefunguliwa.

Moto huu unaenea pande zote. Kuna majani, kuna miti na vinginevyo ambazo zinateketea. Moto huu unatoa moshi ambayo inaenda angani, ambayo inatuma anga likue jeusi.

Huyu ni mhudumu wa afya. Anaonekana kupita kando ya mto. Mto huyo ni mnene sana. Kando ya mto huyo tunaona kuna majani, kuna miti na anga liko wazi.

Hii ni dawa ambayo inauzwa na Hazaka, dawa hii inaonekana kuwa ni dawa za kutibu nguvu za kiume, kwa mfano, kuongeza mbegu, kuondoa nganzi kwenye uume na zinginezo.

Gari hii imesimama katikati ya barabara. Gari hii ni ya rangi ya nyekundu. Katika gari hii kuna madaktari wawili ambao wako juu na madaktari watatu ambao wako katikati ya barabara. Madaktari wawili wanaonekana kubeba mitungi katika migongo yao.

Mzee huyu ambaye tunaweza mtambua kama daktari, anaonekana kuweka vitu ambazo ziko kwa meza katika mkoba wake. Mkoba wake unaonekana kuwa na madawa ambayo yanaweza kutumika kwa wagonjwa na pia katika meza hiyo kuna maua.

Madawa haya yamepangwa kulingana na rangi ya vifuniko. Kuna yenye rangi ya blue, na kuna yenye rangi ya machungwa. Dawa hili, lenye kifuniko cha rangi ya fedha, hutumika kwa watoto wachanga kuzuia magonjwa tofauti yanaye, yanaye mkithi mtoto mchanga.

Mteja anaingia ndani ya choo ambayo ni mali ya uma. Nyuma ya choo hiyo kuna majumba makuu, ambayo ni jiji la Nairobi. Kando ya choo hiyo kuna majani, kuna miti.

Daktari huyu ambaye ni mwanamke amevalia kofia, barakoa na koti. Anamwangalia mtoto ambaye ni mchanga, na kumshika uso akimbembeleza na akicheka.

Kuna mafuriko. Gari moja inaonekana kupita katikati ya mafuriko haya. Kuna lori ambayo iko mbele yake, pia inajaribu kupita katika mafuriko haya. Kuna miti, kuna mataa ambayo yamewashwa na pia kuna watu wanaoonekana kuwa kupita pia katika mafuriko haya.

Wamama watatu wa dini wanaonekana kuketi chini. Wamama hawa wanaonekana kuzungumza. Wote wamevaa shuka ambazo zinafanana pia wamejifunga kitambaa katika kichwa. Nyuma yao tunaona kuna mimea kama nyanya ambayo yamemea.

Daktari ambaye amevaa koti nyeupe, anamwongelesha mgonjwa ambaye ni msichana. Amemshika msichana huyo mkono na kumuangalia kwa macho. Msichana amemwangalia pia kwa macho, akimuelezea masaibu yake.

Mtoto huyu anadungwa sindano na madaktari wawili. Madaktari hawa wamevaa glovu nyeupe. Mtoto huyu anaonekana kulia, akidungwa sindano hilo.

Daktari huyu ambaye amevaa kofia, barakoa na koti nyeupe, anaonekana kumtibu mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda. Mgonjwa huyo anaonekana kuwa na shida ya meno.

Mtu huyu ana mkebe wa dawa katika mkono wa kushoto na dawa katika mkono wa kulia. Dawa hiyo ni ya rangi ya machungwa. Ametandaza mkono ili dawa hilo liweze kupokea katika mkono wake.

Katika chumba hili ambalo liko ndani ya hospitali, kuna madaktari watatu. Daktari mmoja anamuhudumia mama ambaye ana uja uzito. Daktari mwingine anamuhudumia mtoto mchanga. Nyuma yao kuna televisheni, kuna saa na kitanda iko mbele yao.

Daktari ambaye amevaa barakoa ameekelea mkono mmoja katika meza , mkono huo mwengine ameshikilia vyombo vyake vya kutibu mgonjwa. Mgonjwa huyo anaonekana kuwa na maradhi ya macho. Daktari anamwangalia kutumia vyombo vyake vya kumtibu.

Watu hawa watatu wamevaa koti ambayo ni ya rangi nyeupe. Mikononi mwao tunaona amebeba vitu ambazo ni za rangi ya machungwa. Nyuma yao kuna uwanja mkubwa, kuna mimea, kuna miti na kando tunaona kuna nyumba ambayo imejengwa kwa mabati.

Wanafunzi hawa wanaonekana kuosha mikono yao. Wamevaa barakoa kujizuia kutokana na virusi. Katika hapa mferejini, tunaona kuna sabuni. Mmoja wa wanafunzi hawa amevaa begi .

Umati wa watu umesimama ukiangalia mto ambao unaonekana kuwa umebomoa mchanga katika njia. Kuna miti ambayo imebebwa na mto huo ikienea upande wa mto unaoenda.

Kuna wahudumu wawili, ambao wanaonekana kuvaa koti ya kijani. Mmoja ameshikilia kalamu, akielezea watu wawili kuhusu afya. Mwingine ameshikilia ndoo, ambaye inaonekana ni ya maji.

Wanafunzi hawa, wawili waschana na mmoja kijana, wanaonekana kupanga laini, kuchota maji katika boha la maji. Mbele yao kuna mwalimu ambaye anaonekana kuwa angalia ili wasimwage maji chini.

Waswahili husema maji hayazoleki. Katika kijiji hii, maji yametandaa kila pahali. Lori moja lmeangushwa. Watu wako katikati ya maji haya wakijaribu kupita wakienea upande mwingine.